Chumba kidogo kinachotumika kama eneo la kikao, kikiwa na meza ya mbao na viti vya plastiki vilivyokaliwa na watu wazima mbalimbali, wakijadili kwa furaha kuhusiana na jambo fulani.

Darasa la semina au mkutano wa mafunzo ambayo imebeba watu wazima mbalimbali wakiwa wanasoma na mtu mmoja akiwa anawasilisha mada, huku wengine wakiwa wamekiti kwenye viti na wanamsikiliza.

Chumba kikubwa, kinachotumika kama darasa, la elimu ya watu wazima, likiwa na watu mbalimbali wakimsikiliza mwalimu wao, aliyesimama huku amevaa suti.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika shule ya watu wazima kikiwa na wanafunzi waliovaa mask ili kujikinga na magonjwa.

Wahudhuriaji wa semina wakiwa wanasimama kwa tabasamu tayari kwa ajili ya kupigwa picha ya kumbukumbu, baada ya kukamilisha zoezi lililowaleta pamoja.

Uwanja mkubwa wa michezo, ukiwa na bembea zinazoshikiliwa na mistimu ya chuma na minyororo, ili kusaidia watoto waweze kucheza kwa furaha na amani.

Shule ya awali ya ghorofa mbili, ikiwa na eneo la wazi lenye bembea na manyasi yanayohudumiwa vizuri, linaloruhusu watoto kucheza na kufurahi.

Eneo la nje lililo katikati ya majengo mawili ya shule ya chekechea, yenye majani pamoja na bembea kwa ajili ya watoto kucheza.

Bango lenye maandishi pamoja na michoro mbalimbali, katika darasa la chekechea, likifundisha siku saba za wiki na tabia zake.

Chumba kinachotumika kama darasa kwa elimu ya msingi, kikiwa na wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya mbao, huku mwalimu wao wa kike aliyevaa maski usoni, akiwafundisha kwa vitendo.

Mwalimu wa shule ya msingi, akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi waliokaa kwenye madawati, wakiwa wamevaa yunifomu zenye rangi ya bluu na nyeupe.

Jengo kubwa lenye vyumba mbalimbali na ghorofa ya sakafu mbili ambalo hutumika kama eneo la shule likiwa linatazamana na bustani nzuri yenye maua mbalimbali.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, chenye mbao za kufundishia mbalimbali, kikiwa na viti vitupu vya kukalia mwanafunzi mmojammoja.

Kitabu cha shuleni kikiwa kimefunuliwa katika kurasa ya themanini na sita na themanini na saba, ikiwa na picha inayonyenesha familia, ikiwa inakula chakula cha pamoja.

Kurasa kutoka kwenye kitabu cha elimu ya msingi cha hisabati, chenye hesabu za kujumlisha na kutoa kikiwa na picha ya kiwavi pamoja na mamba.

Kitabu ch shule ya msingi kikiwa yenye picha nne, mbili zikiwa zinzonyesha mtu mzima ailiyevaakanzu nambili mtoto mdogo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akisahihisha madaftari huku akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao na meza ya mbao, akiwa amevaa maski kwa ajili ya kujikinga na magonjwa.

Walimu wawili, mmoja wakike akiwa amekaa kwenye dawati, amefungua kitabu akimuelekeza mwalimu wa kiume namna mbalimbali ya kutatua changamoto za masomo.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara katika elimu ya sekondari, kina meza ndefu pamoja na viti katikati kukiwa na mabomba ya kusafishia vyombo.

Chumba kikubwa, chenye madirisha yanayoingiza mwanga wa kutosha, kinachotumika kama maabara, kikiwa na masinki, mabomba, kwa ajili ya shughuli za usafi na majaribio mbalimbali.

Mkufunzi aliyevaa suti, akiwa anaelezea kwa vitendo mfumo wa mmengenyo wa chakula, akianzia kwenye mdomo, tumbo, utumbo mdogo, utumbo mkubwa na njia ya haja kubwa.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara kikiwa na meza ndefu zilizopangiliwa vizuri, pamoja na masinki pembeni yanayoruhusu wanafunzi kuosha vyombo vya maabara.

Jengo kubwa refu lenye vyumba vingi vyenye milango mmoja mmoja na dirisha moja moja, linalotumika kama darasa likiwa na madawati nje na vimbweta kwenye uwanja.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwenye kimbweta cha mbao, wakisoma kupitia kompyuta mpakato huku wengine wakitumia simu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa kwenye eneo la kujisome wamekalia madawati, huku wakisoma kupitia kompyuta.

Darasa linalotumika kwenye elimu ya juu, likiwa na wanafunzi wameketi kwenye madawati, huku mwalimu wao aliyevalia koti la suti, akisimama mbele na kuwafundisha.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi mbalimbali wameketi kwenye madawati na mwalimu akisimama mbele huku akutoa mafunzo.

Wanafunzi wakiwa wamekalia kimbweta, wanne ni wa kike na mmoja ni wa kiume wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, wanajadiliana masomo yao.

Mwalimu katika darasa la urembo, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi, huku akiwaelekeza jinsi ya kutumia vipodozi mbalimbali, akiwa na nywele ndefu.

Ukumbi mkubwa wenye madawati yanayoenda yakipanda ngazi, unaotumika kwa ajili ya darasa la elimu ya juu, umejaa wanafunzi na mkufunzi amesimama mbele akitoa somo.

Darasa kubwa la wanafunzi wa ngazi ya juu, wakiwa wamekaa katika dawati wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele, huku akionesha masomo mbalimbali kwenye ubao wenye mwanga.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa la elimu ya juu, kikiwa na wanafunzi ambao wameketi kwenye viti na wamevaa maski, na mkufunzi wao akiwa amesimama mbele ya darasa kuwafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiume na wakike wakiwa wanaitazama kompyuta mpakato, huku wakijadiliana kuhusu masomo yaonekanayo kwenye kifaa hiko.

Chumba kikubwa, chenye wanafunzi watu wazima katika eneo la chuo, kinachotumika kwa ajili ya kufundisha masomo mbalimbali.

Darasa kubwa lililokaliwa na watu wazima na mkufunzi mmoja akiwa amesimama mbele yao, likiwa na mabango mawili, kulia na kushoto linatumika kama sehemu ya semina mbalimbali.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maktaba ya elimu ya juu kikiwa na wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanasoma, huku wamekaa kwenye meza wakitumia vifaa kama simu pamoja na kompyuta mpakato.

Chumba kinachotumika kama darasa ya elimu za ufundi na stadi za kazi, kukiwa na wanafunzi wanaosoma, huku mwalimu wao aliyevaa koti amesimama, akimuelekeza mwanafunzi mmoja wao jinsi yakuendesha vifaa mbalimbali.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi kikiwa na wanafunzi mbalimbali wakijifunza namna ya kutumia kompyuta huku wengine wakiwa wamevaa "Uniform" sahihi kwa ajili ya mafunzo hayo.

Mtaalamu wa kuendesha mashine akibonyeza kifaa hicho huku akitabasamu, amevaa kofia na nguo kwa ajili kujilinda na hatari zitokanazo na kazi yake.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa kwenye chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi waliokaa kwenye madawati, kwa ajili ya mafunzo.

Chumba kinachotumika kama darasa kwenye chuo cha ufundi, pamoja na stadi za kazi kikiwa na wanafunzi wanaosoma mafunzo kwa vitendo ya kompyuta.

Chumba kinachotumika kama darasa kwenye chuo cha ufundi na stadi za kazi kikiwa na wanafunzi wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja wakijifunza jinsi ya kutengeneza kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na stadi kazi, wakikagua na kujifunza kwa vitendo, mashine mbalimbali katika darasa litumikalo kama maabara.

Chumba kikubwa ambacho ni maabara ya ufundi, likiwa linaendesha darasa ya ufundi za stadi za kazi, ambapo mwalimu anawaelekeza wanafunzi wake, jinsi ya kutumia mashine.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi pamoja na stadikazi, wakiwa wanasoma jinsi ya kutumia kifaa, aina ya kompyuta.